Mnara mkubwa wa umeme umesimama imara dhidi ya anga la samawati na mawingu meupe. Waya nzito za umeme zimetandazwa zikionyesha miundombinu muhumi ya kusambaza nishati.

Kituo cha kusambaza umeme kimesimama kikionyesha miundo mbinu mikubwa yanishati. Nguzo ndefu zenye waya zinatanda angani zikisafirisha umeme.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi, unaonekana ukifanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Mvuke mwingi unatoka kwenye minara ya kupoweza, ikionyesha uzalishaji unaendelea.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa katikati ya nyasi kijani kibichi. Minara mirefu ya chuma inayounganisha nyayo za umeme zinazovuka eneo hilo. Milima inaonekana mbali ikionesha mandhari ya asili.

Mtu anafanya kazi kwenye nguzo ya umeme akitumia ngazi ndefu kufikia waya. Magari yameegeshwa kando ya barabara huku ishara za matangazo zikionekana karibu na nguzo.

Nguzo ya umeme iliyo sheheni nyaya nyingi na transfoma ime simama wima angani. Transfoma kubwa ya rangi nyeusi ime wekwa juu ya jukwa la mbao ikionyesha ugumu wa miundo mbinu ya umeme.

Bonde la umeme linaonekana nyuma ya wafanyikazi wawili waliovalia fulana za usalama za rangi ya manjano. Mfanyikazi mmoja anaongea na simu huku mwingine akitembea barabarani. Miundo mbinu ya umeme inadhihirika wazi.

Kituo cha kuzalisha umeme kinatoa moshi mweupe katikati ya mandhari ya mlima yenye miti mingi. Barabara zinapita eneo hilo na miudno mbinu mingine ya umeme inaonekana. Kituo hicho kimezungukwa na mandhari ya asili huku anga la samawati likionekana juu.

Mnara wa umeme umesimama juu ya kilima chenye mimea mingi. Mashamba ya kilimo yamepandwa kwenye pande za kilima. Miundo mbinu muhimu inasambaza umeme hata katika maeneo ya vijijini.

Mitambo mikubwa ya umeme imesimama nje, chini ya anga la samawati lenye mawingu. Transformer kubwa ya rangi ya kijivu imewekwa juu ya changarawe ikizungukwa na miundo mingine ya chuma na nyaya.

Mwanaume anampiga picha mwanamke karibu na maporomoko ya maji. Wameketi juu ya mawe makubwa wakifurahia mandhari ya aslilia. Maji yanateremka kwa nguvu nyuma yao yakionyesha uzuri wa mazingira.

Korongo wawili wataji wanatembea kwa utulivu kwenye nyasi ndefu wakiwa na manyoya maridadi na taji za dhahabu kichwani mwao, nyuma yao majengo yanaonekana kwa mbali yakionesha uwepo wa makazi karibu na mazingira yao ya asili.

Punda milia kadhaa wanajivinjari kwenye nyasi ndefu huku jiji la nairobi likionekana nyuma yao. Mandhari haya yanachanganya uzuri wa wanayamapori na maendeleo ya miji ikionyesha tofauti wa kipekee wa eneo hilo.

Mazingira ya asili yanaonesha miti mirefu yenye majani mabichi. Mti mmoja umesimama wima, matawi yake yakiwa yameanza kukauka. Anga la samawati linaonekana wazi juu ya miti.

Njia iliyojengwa kwa matofali inapelekea msitu wenye miti mingi. Sehemu hii inaonekana kuwa tulivu na ya kupendeza. Kila upande wa njia umepambwa kwa mimea ya kijani kibichi.

Wanawake wanajaza vyombo vya manjano na maji ya udongo labda kutokana na mafuriko. Wamejitayarisha na mapipa mbalimbali ya kukusanyia maji. Baadhi yao wamesimama ndani ya maji machafu wakijitahidi kupata raslimali muhimu ya maji.

Mwanaume ameketi karibu na mkokoteni uliojaa ndoo na vyombo mbalimbali vya kubebea maji au mafuta ,ndoo za manjano samawati na nyeusi zimepangwa kwa wingi zikionyesha biashara ya usafirishaji wa bidhaa hizi muhimu.

Masoko ya wazi yamejaa mazao mbalimbali ikiwemo nyanya, viazi na vitunguu. Wachuuzi wamepanga bidhaa zao vizuri kwenye ndoo na magunia wakisubiri wateja.

Twiga kadhaa wanatembea katika nyasi ndefu chini ya anga la samawati. Kundi la twiga linaonekana likielekea upande mmoja labda wakitafuta malisho bora. Mandhari ya asili ni tulivu na inaonyesha uzuri wa wanyamapori.

Pundamilia kadhaa wanakunywa maji kutoka kwenye mto. Wanapanga mstari mmoja wakishusha vichwa vyao kwenye maji. Nyasi mbichi imetoka kandokando ya kingo za mto huku mazingira yakionesha nyasi fupi.

Mabomba makubwa mawili ya samawati yanapita juu ya mfereji uliojaa maji ya kijani kibichi. Mabomba yamewekwa kwenye nguzo thabiti za zege. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana nyuma huku mawingu yakionekana angani.

Mwanaume aliyevalia kofia ngumu ya machungwa na sare ya kijani akiwa na glovu, anajihusisha na usafishaji wa mazingira karibu na mto uliojaa taka. Anatumia mifuko ya kukusanya uchafu huo. Nyumba ndogo zinaonekana kwa mbali. Juhudi hizi za usafi ni muhimu sana kwa mazingira.

Maoni mazuri ya mto unaotiririka katika msitu mnene upo wazi. Miti mirefu na vichaka vya kijani kibichi vimejipanga kando kando ya mto. Mchana jua linalopiga maji huakisi miale ya mwanga na kufanya mandhari ya kuvutia.

Twiga amesimama akila majani kwenye eneo la wazi, akionyesha shingo yake ndefu yenye kupendeza. Miti iliyotawanyika imezunguka eneo hilo, na nyasi zimefunika ardhi. Twiga huyu anaonekana kua katika mazingira yake ya asili, akifurahia chakula chake.

Kasa wawili wanaketi kwenye kingo za maji, ukionyesha miili yaoyenye rangi ya kahawia. Mifumo kwenye gamba lao inavutia huku taswira zao zikionekana majini.

Chui analala kwenye ardhi, manyoya yake yana madoa meusi, macho yake yana rangi ya samawati, anaonekana ametulia na hana wasiwasi. Majani na mawe yanamzunguka.

Milima imefunikwa na miti na vichaka mbali mbali, vikitengeneza mandhari ya kuvutia chini ya anga lenye mawingu meupe. Bonde linaonekana likipitia kati ya vilima, likionyesha uzuri wa asili usio na kikomo.

Mtu anachagua taka kutoka kwenye pipa lililojaa taka za plastiki na nguo zilizotumika. Chini kuna taka zilizotapakaa zikiashiria shughuli za urejelezaji. Hii ni juhudi muhimu ya kulinda mazingira.

Barabara ni nyembamba chafu yenye matope inapitia katikati ya nyumba za mabati na udongo. Paa za mabati zimetumiwa zikionyesha hali ngumu ya makaazi katika eneo hili. Makaazi haya yanaonekana kama yaliyopo katika vitongoji duni vingi nchini.

Simba dume mwenye nywele nyeusi na simba jike wanajisugua wakiwa karibu kwenye nyasi. Wanyama hawa wawili wamesimama huku simba jike akionyesha upendo kwa mwenzake. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea mirefu ya kijani.

Mtu amesimama karibu na ukuta uliojaa mmea akishikilia kinyonga mkubwa. Yeye amevaa fulana ya mikono mifupi na suruali ya jeans .Mnyama huyu anaonekana tulivu mkononi mwake.

Nyati wawili wanapatikana karibu na maji, mmoja akitazama moja kwa moja mbele na mwingine akinywa maji kwa nyuma. Ndege mweupe mdogo anaonekana kando yao. Mandhari ya nyasi na tope inaashiria mazingira asilia.

Kundi la pundamilia linakula nyasi katika hifadhi. Barabara ya udongo inapita katikati ya mandhari ya savana. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali.

Watalii wengi wanalisha twiga kwa mikono. Twiga wamekuwa wakitumia shingo zao ndefu kufikia chakula. Wanyama na watalii wamezingirwa na uwa wa mbao.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiangalia kuelekea jiji lililo mbali. Majengo marefu yanaonekana yakichimoza angani. Wanyama pori wanastawi karibu na maeneo ya mijini.

Askari wa wanyamapori wanashughulika kifaru mdogo, wanamtunza kwa uangalifu mkubwa wakimfunika na kitambaa chenye rangi. Jitihada za hifadhia wa wanyamapori nchini zinaendelea kuhakikisha vizazi vijavyo vinafurahia viumbe vya adimu.

Nyumba zilizojengwa kwa bati na mbao zimejengwa kando ya kilimo. Mabati yaliyotumika kujenga paa la kuta yamefunikwa na kutu kuashiria kuwa yamekaa kwa muda mrefu.

Kifaru mweusi amesimama kwenye nyasi ndefu akiangalia mbele. Pembe zake mbili zinaonekana wazi kabisa zikionyesha uzuri wake wa asili. Nyasi zinazomzunguka zimeanza kukauka zikionyesha hali ya hewa ya eneo hilo.

Magari mawili yametiwa maegesho mbele ya ukuta mkubwa wenye uchoraji maridadi. Mchoro huo unaonyesha sura ya mtu ukiwa na rangi angavu na mifumo ya kisanii.

Tukio la uhamiaji mkuu wa nyumbu wakivuka mto unaendelea. Kundi kubwa la wanyama linateremka ukingo wenye mchanga kuelekea majini. Wengine tayari wameingia ndani ya maji wakisababisha mawimbi na vishindo.

Kikundi cha waokoaji kinafanya kazi kwa bidii kwenye shimo refu. Wamezungukwa na udongo mwekundu na vifaa vya ujenzi ikiwemo ndoo ya tingatinga. Baadhi ya watu wamesimama wakiangalia juu wakionyesha umakini wao.

Shughuli ya kusafisha mfereji wa maji taka katika makazi duni unaendelea. Mashine kubwa ya kuchimba imetumika kuondoa tope na uchafu. Wafanyikazi wamevalia kofia ngumu za usalama.

Twiga mrefu anavuka barabara ya udongo, mbele ya gari jeupe la safari. Mandhari ya savana yenye nyasi kavu inaonekana, huku majengo marefu yakionekana kwa mbali yakionyesha karibu na mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa kavu na jua.

Kikundi cha wachezaji kimevalia mavazi za kitamaduni, wakicheza kwenye jukwaa kubwa la mbao. Baadhi yao wamevalia mavazi ya chui na wengine rangi ya chungwa wakiwa na manyoya ya ndege kichwani.

Sanamu ya kihistoria inayowakilisha picha ya mwanaume na mwanamke wakiwa wameshikana mikono inaonekana. Sanamu hiyo imewekwa kwenye jukwaa la mawe yaliyong'aa.

Mto unaopita katikati ya jiji umechafuliwa na uchafu mwingi. Maji yaliyogeuka rangi yanaonyesha uharibifu wa mazingira kutokana na taka za viwandani. Pia kuna majengo na miti inayozunguka kingo za mto.

Mamba wawili wanapumzika karibu na miamba ya maji. Ngozi yao ya kijivu inafanana na mazingira wakiwa wametulia. Wanyama hawa wakubwa wamezoea kuishi katika maeneo ya tropiki.

Wanafunzi wa shule wamekusanyika na walimu wao kupanda miti. Wanafunzi wamevalia sare zao na walimu wamevalia nguo rasmi .Wote wameshika miche ya miti.

Tembo watatu wako karibu sana wakiwa wamekusanyika pamoja. Wanatumia mikonga yao kula majani kutoka kwenye mmea mdogo. Masikio makubwa ya tembo na pembe zao ndogo huonekana.

Kando ya mto uliojaa uchafu ,watu wawili wamesimama. Bomba zilipangwa karibu na mto uliochafuliwa .Taka za plastiki zimetapakaa kila mahali. Mto umejaa taka na unaonekana kutwama ukitoa harufu mbaya.

Njia iliyotengenezwa kwa matofali mekundu, inakata katikati ya msitu mnene. Miti mirefu yenye majani mabichi, imetanda pande zote za njia, ikitoa kivuli kizuri. Hii ni njia nzuri ya kutembea au kukimbia, ikitoa mandhari tulivu na ya asili.

Ujenzi umebomolewa kando ya mto huku tinga tinga likiendelea kubomoa jengo lingine. Umati mkubwa wa watu umekusanyika kushuhudia tukio hilo. Mandhari inaonyesha adhari ya uharibifu au ubomozi wa majengo

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka kwa chupa kubwa akiwa amesimama mbele ya mlinzi wake. Watalii wamesimama kwa msitari wakitazama wakiwa katika kituo cha yatima cha tembo.

Barabara pana inaonyesha magari yakipita huku miti ikipamba kingo zake. Upande mmoja wa barabara unaonyesha magari yakielekea upande mmoja na upande mwingine kuna magari yakielekea upande tofauti.

Shughuli nyingi zinaendelea jijini. Mabasi na magari mengine yamesimama barabarani huku abiria wakishuka na kupanda. Watu wanatembea kwa miguu, wengine wakiwa na mizigo wakifanya biashara zao za kila siku.

Barabara kubwa yenye magari mengi inaonesha shughuli za jiji. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara, yakionesha maendeleo ya miji. Watu na wanyama pia wanaonekana kando ya barabara wakionesha maisha ya kila siku.

Maisha ya jiji yanashuhudiwa karibu na matatu iliyosimama barabarani. Watu wanapanda na kushuka, wakionesha shughuli za kawaida za usafiri wa umma jijini. Majengo marefu yamejengwa karibu na barabara, yakionesha maendeleo ya mji.

Abiria wanapanda mabasi yaliyokuwa yamepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini. Basi la kijani lina kifuniko cha turubai juu likionyesha labda limebeba mizigo. Majengo marefu yanaonekana nyuma huku watu wakizunguka eneo hilo.

Laini ya reli inaonekana nyuma ya ua wa chuma ukionyesha treni ya kisasa yenye rangi nyeupe, njano na zambarau. Majengo machache yanaonekana kwa mbali.

Ndani ya mitaa ya jiji, basi la abiria limesimama kando ya barabara. Abiria wanashuka, na kupanda, huku mmoja akishika bango. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha shughuli za jiji.

Hali ya mvua inaonekana barabarani na magari yamepanga foleni kwenye makutano. Taa za trafiki zinatoa mwongozo huku magari yakubebea zege yakionekana yakisubiri.

Basi ya samawati iko barabarani na moshi mweusi, ukitoka kwenye bomba lake la moshi. Abiria anaonekana amesimama karibu na mlango. Matatu nyingine ya kijani inaonekana mbele na baadhi ya magari mengine nyuma.

Katikajiji lenye shughuli nyingi, magari yamejaa barabarani. Mabango yenye majina ya miji kama Kericho, Kisumu na Kakamega yanaonekana yakionyesha mwelekeo wa safari.

Wanawake wawili wamesimama karibu na gari la abiria lenye rangi ya kijani kibichi. Mmoja anashikilia bango kubwa lenye nambari arobaine na sita na orodha ya maeneo kama vile CBD na Yaya Centre. Watu wengine na magari yanaonekana kwa mbali.

Barabara ya lami iliyopakwa rangi ya kijani na manjano inaonekana. Kuna kundi la watu, linaotembea karibu na mabasi. Barabara iko karibu na ofisi ndogo na watu wanatembea kuelekea vituo vya basi .

Magari yanapita kwenye barabara yenye shughuli nyingi huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Barabara ina vizuizi vya chuma vinavyo tengenisha pande. Kuna taa za barabarani zilizopangwa pembeni.

Maisha ya jiji yamejaa pilka pilka, na hapa gari dogo la abiria almaarufu matatu limesimama barabarani likisubiri abiria. Abiria wamesimama karibu na gari wakionyesha shughuli zao za kawaida za usafiri wa umma Kenya.

Basi la Perfect limesimama likionyesha sehemu ya juu iliyo funikwa na turubai ya kijani. Karibu kuna basi jingine la Mombasa Raha linaloelekea Nairobi. Watu wanasubiri safari zao.

Barabara kuu pana ina magari yanayopita, yakiwemo malori na magari madogo. Upande mmoja wa barabara una miti mirefu na upande mwingine una barabara na watembea kwa mguu.

Mabasi yamesimama barabarani moja likiwa limefunikwa kwa turubai ya kijani kibichi, watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi hayo huku majengo kadhaa yakionekana nyuma. Nguzo za umeme na nyaya zimetanda angani.

Magari aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi .Bango la supreme shuttle Nakuru direct linaashiria huduma za usafiri. Majengo yanaonekana kando ya barabara, yakionesha maduka na biashara nyinginezo.

Katika kituo cha basi wachuuzi wawili wanazungumza na abiria karibu na mabasi. Basi lenye rangi ya zambarau limeegeshwa nyuma. Kuna jengo kubwa na miti mirefu.

Magari mengi yamejaa barabarani yakionyesha msongamano wa magari jijini. Malori, mabasi na magari madogo yametawanyika kando ya barabara pana. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku majengo na miti vikionekana kwa mbali.

Basi lililopakwa rangi ya zambarau limeegeshwa kando ya barabara ,abiria wakiwa wameanza kupanda. Watu wamesimama kwenye barabara iliyojengwa, abiria wameanza kupanda basi.

Barabara imejaa magari yakisubiri taa za trafiki. Magari tofauti ikiwemo lori la saruji na gari dogo jeupe lenye nambari za Kenya yamejipanga. Alama ya barabarani inazuia kugeuka nyuma na mvua inaonekana imening'inia.

Katikati ya jiji watu wanangoja mabasi ya abiria yakiwa yameegeshwa kando ya barabara ,mabasi ya metro trans yanasubiri abiria huku baadhi wakiwa tayari wameingia.

Barabara ina magari mengi yakisubiri trafiki. Pikipiki yenye abiria waliovaa jaketi za rangi nyang'avu inapita katikati ya magari. Mbali zaidi mabasi na magari mengine yanasonga polepole.

Barabara kuu jijini ina shughuli nyingi, ikiwa na matatu yaliyojaa abiria na magari mengine yakisubiri foleni. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia sare za trafiki.

Magari na pikipiki zimejaa kwenye barabara kuu. Alama za barabarani zinaonyesha maeneo mengi kama vile Mwea. Jua linaangaza angani.

Abiria wanatembea kando ya matatu iliyopakwa rangi nyingi, na yenye maandishi. Matatu imesimama kando ya jengo refu katika barabara yenye shughuli nyingi. Bango la njia yenye maeneo kama, Westlands na Kikuyu inaonekana.

Barabara pana ina magari machache, huku magari mengine yakiwa yameegeshwa kando. Miti mirefu na majengo yanaonekana kwa mbali, kituo cha mafuta cha shell , kiko upande wa kulia wa barabara. Kwa mbali kuna miundo mbinu inayoashiria eneo la biashara, au makazi jijini.

Basi la abiria lenye rangi nyingi limesimama barabarani ikiwa na abiria ndani. Milango yake imefunguliwa na mabango yenye orodha ya vituo yamebandikwa nje. Mtu anaonekana akiingia ndani ya gari. Matatu mengine yanaonekana nyuma.

Magari ya abiria ya Kokena Sacco yameegeshwa karibu na majengo ya biashara. Mabango ya matangazo ya safari za moja kwa moja kwenda Nakuru na Nyeri yanaonekana wazi.

Safari imejumiisha kundi la watu wanao elekea kituo cha basi. Mabasi yameegeshwa kando ya barabara yakiwa tayari kuchukua abiria. Majengo marefu yamejengwa karibu na barabara.

Mabasi mengi yamesimama barabarani, mabasi hayo yana rangi tofauti tofauti kama vile samawati, kijani na machungwa, watu wanatembea karibu na mabasi huku majengo marefu yakionekana nyuma.

Gari liko kwenye barabara kuu chini ya ishara ya barabara kuu ya Nairobi, mabango ya matangazo yanayobeba ujumbe kuhusu Mungu yanasomeka , huku mandhari nzuri ya mimea ya kijani kibichi ikiwa nyuma ya barabara.

Kundi la magari ya abiria, limeegeshwa barabarani baada ya mvua. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo, labda wakigonja abiria au kuendesha shughuli zao.

Magari yameegeshwa kando ya barabara huku bodaboda zikionekana zikisubiri wateja. Watu wanatembea kwenye barabara yenye shughuli nyingi na majengo marefu yanajaza mandhari ya jiji. Mtiriri wa shughuli za kila siku unaendelea barabarani.

Rai za treni , zimepangwa kwa umbali mrefu, zikipita katikati ya mji. Kituo cha treni kinaonekana, upande wa kushoto, kikiwa na majengo, na watu wakisubiri.

Katika jiji, matatu yenye rangi ya samawati yamepambwa kwa uchoraji wa mwanamke mrembo. Gri hili la usafiri wa umma limeegeshwa barabarani.

Barabara kuu ina magari mengi yakiwemo malori, magari madogo na vani. Upande mmoja wa barabara kuna majengo marefu huku upande mwingine kukiwa na ua mrefu. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa ya kawaida.

Watu na magari wanatembea barabarani. Mabasi ya abiria yamesimama barabarni huku bodaboda ikionekana mbele. Bango la kibenki la bank with us linaonekana likionyesha shughuli za kibiashara.

Katika jiji lenye shughuli nyingi, watu wanavuka barabara, kuna magari mengi na matatu barabarani. Afisa wa trafiki anaongoza magari. Majengo marefu yamezingira eneo hili.

Makutano ya barabara yenye magari mengi, ikiwemo mabasi na magari madogo, yanasubiri ishara za trafiki. Maafisa wa trafiki wamesimama katikati ya barabara wakiongoza magari.

Kituo cha mafuta cha total energies, kimejaa magari na watu. Magari kadhaa ya abiria yamesimama karibu na pampu za mafuta. Watu wanatembea na kusubiri, wakionesha shughuli nyingi za kila siku.

Nyenzo hizi ni sehemu ya mfumo mkuu wa maji. Mabomba ya samawati makubwa yanabeba maji kwenye sehemu tofauti. Mfumo huu wa usambazaji unahakikisha maji safi na salama yanapatikana.

Mandhari ya kupendeza ya ziwa dogo limezungukwa na mimea mirefu ya kijani kibichi. Karibu kuna shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Njia ndogo nyeupe inapita kando ya shamba.

Chupa nyingi za maji zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu na store . Rafu mbili za samawati zimejaa chupa ndogo, huku store kubwa ikiwa na chupa nyingi zilizopangwa vizuri. Pipa la maji na la zambarau limekaa juu ya friji nyeusi.

Bomba la maji la rangi ya kijani limewekwa kwenye ardhi. Sehemu mbili za bomba zimeunganishwa na kiunganishi cha samawati. Kiunganishi kimefungwa kwa chuma .Udongo kavu na uliochanika unazunguka bomba.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la plastiki na kutua kwenye ardhi yenye nyasi na mimea. Bomba hilo lina rangi ya chungwa na maji yanatiririka kwa kasi.

Neli ndefu ya plastiki ya rangi ya kijani imefungwa kwa umbo la duara. Inatumika mara nyingi kwa shughuli za umwagiliaji au kupitisha maji na gesi. Inaonekana mpya na imekunjwa vizuri.

Mabomba kadhaa makubwa ya chuma yenye kutu yametupwa kwenye nyasi. Mabomba hayo yana ncha pana yaliyo na matulu ya kufungia, baadhi yamepinda kidogo yakionyesha yametumika kwa muda mrefu katika kazi mbalimbali.

Ndani ya jengo, ngazi zinaelekea juu na pipa kubwa la samawati linaonekana kando. Mifuko kadhaa nyeusi ya takataka imewekwa kwenye pipa jingine dogo na sakafuni.